Vyoo viwili ambavyo vina milango tofauti mlango mmoja akaonesha picha ya mwanaume na mlango wa pili ukkionesha picha ya mwanamke vioo hivi vinamsaidia mtumiaji wa choo akipata dharura dawa wote akiwa katika matembezi au katika shughuli zake za kila siku.

Jamii ikishiriki katika usafi wa mazingira kwa kuzoa takataka katika mazingira ili kukuza unadhifu wa mtaa, pia gari husika lipo kwa ajili ya kukusanya uchafu ili kupunguza harufu katika mitaa ya wananchi.

Mfumo wa kutunza takataka ambayo ipo katika mfumo wa majimaji, ambao takataka hutunzwa na kusambazwa kutumia mipira kupitia chini ya barabara, ili kusaidia kutunza mazingira na usafi.

Sehemu inayotumika kusambaza maji kwa wananchi maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwa matumizi ya mifugo pia, na hata kwa ajili ya matumizi ya umwagiliaji wa mazao mbalimbali ili kukuza uchumi wa nchi na kuendeleza kukuza uhusiano na wanachi wao.